Hawa watu wote wamekuja kuweka pesa na kutoa pesa, mwanamke huyu mmoja wa katikati anahudumiwa yeye wa kwanza kwa sababu yeye ni mwanamke yeye peke yake hapa na wanawake wanafaa kuwahurumiwa.